Kundi kubwa la watu limekusanyika nje likimsikiliza mzungumzaji mkuu aliyevaa fulana nyeupe na kinyago, watu wengi wamevalia tishati za bluu, jambo linaloashiria wanatoka shirika moja, mtu mmoja ameshika microphoni akionekana kuhutubia umma au kutoa taarifa muhimu kwa hadhira.

Mwanaume anayetabasamu anasimama karibu na bango la bluu lenye nembo ya Water Step huku akiinua mkono wake. Amevalia tshati ya bluu na suruali ya jinsi . Nyuma yake kuna matangi mengi makubwa ya kuhifadhi maji. Kuna ishara ya mafanikio ya mradi wa maji.

Kikundi cha watu wakiwemo wanaume na wanawake wamekusanyika ndani ya jumba wakiwa wamevalia sare za t-shirt za buluu nyepesi. Mtu mmoja anayezungumza na hadhira akiwa ameshika maikrofoni. Mandhari yanaonekana kuwa mkutano au warsha huku washiriki wengi wakionekana kushika vipeperushi.

NATURE'S BOUNTY D3 yenye nguvu za elfu kumi IU kwa ajili ya afya na kinga ya mwili. Vidonge hivi vinatumika kutibu upungufu wa vitamini D. Kila chupa ina vidonge laini sabini na mbili, iliyo na kifuniko cha rangi ya kijani. Lebo ina rangi ya kijani na manjano, ikionyesha umuhimu wake katika kuimarisha afya.

Hii ni kidonge cha dawa ya azithromycyn kinatumika kwa kunywa baada ya kuchanganywa. Dawa hii huja katika chupa na boksi jeupe yenye maandishi ya rangi ya zambarau na ina ladha ya cherry . Kipimo ya dawa hii ni miligramu mia mbili kwa kila mililita tano. Inatengenezwa na kampuni ya zaidas.

Jengo kubwa la ghorofa limeporomoka vibaya likiacha mabaki ya chuma na zege. Mtu mmoja amesimama mbele ya jengo hilo, akionyesha kwa kidole kuelekea uharibifu. Mandhari yanaonyesha eneo la maafa au majengo mabovu yaliyofanyiwa bomoa bomoa.

Mwanamke mfanyakazi wa afya, amevalia tisheti yenye nembo. Anatoa matone ya dawa kwenye mwanamke mzee aliyekaa. Washiriki wengine wamesimama karibu wakifuatilia tukio hilo. Mandhari yanaonyesha mazingira ya kliniki ya rununu au mradi wa afya ya jamii.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa, akimshughulikia mgonjwa ambaye mgongo wake umeelekezwa kwa kamera. Mtaalamu huyu ameshika chupa ndogo akimpa mgonjwa maelekezo au dawa. Watu wawili wamevalia barakoa, jambo linalo ashiria tahadhari ya kiafya.

Meza nyekundu ya plastiki imepangiliwa na chupa nyingi za ukubwa tofauti zenye dawa, kinyume na kiti kimoja cha plastiki. Baadhi ya chupa ni za wazi na nyingine zina rangi tofauti, zikiwa na dawa ya kienyeji au virutubisho. Hali hii inaweza kuashiria biashara ndogo ya dawa, mahali pa kuuzia, dawa za asili au kituo cha matibabu ya kitamaduni.

Mwanaume amevaa barakoa anapokea chanjo kwenye mkono wake huku uso wake ukionyesha maumivu na hofu. Mtaalamu wa afya anashikilia sindano kwa uangalifu akimchoma kwenye mkono. Mandhari inaonekana kuwa ni kituo cha afya au eneo la chanjo.

Mtu amevalia mavazi maalum ya kijikinga ikiwemo suti nyeupe na glovu, akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa shambani ananyunyizia dawa kwenye mimea inayochulikana kuwa viazi. Utaratibu huu unafanywa ili kulinda mazao dhidi ya wadudu na magonjwa huku ukizingatia usalama wa mkulima.

Watu wanne wamevalia suti maalum za kujikinga wakiwa wamebeba vifaa vya kunyunyizia dawa migogoni. Wanasimama karibu na gari la kubebea mizigo lililobeba mwili uliofunikwa kwa kitamba cheupe. Mandhari haya yanaonyesha timu ya wataalamu wakifanya kazi hatarishi labda katika mazingira ya janga au kusafisha eneo la hatari.

Watu wawili wanajitahidi kusukuma pikipiki iliyo kwama katikati ya barabara iliyojaa matope na maji machafu. Barabara hiyo inaonekana kuharibika vibaya kutokana na mafuriko. Jitihada zao zinaonyesha ugumu wa kupita katika eneo hilo, hali inayoashiria changamoto za miundo mbinu mibovu.

Kundi la watu wanajaribu kuvuka eneo lililojaa maji machafu ya mafuriko karibu na kibanda cha muda. Wanabeba vitu zao wakijaribu kukabiliana na changamoto za mazingira ya janga. Maji yanaonekana kuwa na kina kirefu ya matope. Jambo linalofanya safari yao kuwa ngumu.

Kundi la watu wenye furaha wamekusanyika nyuma ya meza iliyojaa masanduku ya chakula ya rangi nyekundu na buluu. Baadhi yao wanashikilia mabango yanayo ashiria ujumbe maalumu, na kila mmoja anaonekana kutabasamu. Mandhari yanaonyesha tukio la hisanii au mradi wa jamii.

Kundi la watu wanashirikiana kusafisha eneo la makaazi, wakiondoa rundo la taka kutoka ardhini. Wanafanya kazi pamoja wakitumia mikono na reki kukusanya taka chafu. Mandhari yanaonyesha jitihada za jamii kuboresha usafi na mazingira yao. Wote wanaonekana wamejitolea katika mradi huo wa usafi.

Mtaalamu wa afya anamchoma sindano mtoto mdogo, aliyevaa shati la milia ya manjano na nyeusi. Mtoto anaonekana kuhuzunika, na analia huku watu wawili wazima wakishirikiana kumshikilia. Mandhari yanaashiria mazingira ya kiafya, labda wakati wa kampeni ya chanjo.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga, ukiwemo suti nyeupe, miwani na barakoa. Akifanya kazi ndani ya ghala. Yupo karibu na makontena kadhaa ya plastiki yenye vinywaji, halafu za vifurushi zimejaa nyuma yake. Kazi hiyo inahusisha utunzaji wa vitu kwa tahadhari kubwa, ili kuhakikisha usalama wa mfanyakazi na mazingira.

Mwanamke mmoja anatabasamu akiwa amesimama ndani ya chumba. Amevaa fulana ya kijivu yenye nembo na anashika vifaa vya mazoezi au tiba. Nyuma yake kuna madirisha makubwa na vifaa vingine vinavyotumika hospitalini. Anaonekana mwenye furaha na anafanya kazi katika mazingira yanayohusiana na afya.